Mkulima ameegemea Kwa mti shambani ,nyuma yake kuna ndizi nyingi zilizovunwa ambazo zimewekwa juu ya majani ya ndizi . Mti mkubwa upo nyuma ya ndizi hizo, shamba kubwa la ndizi.

Ngombe wawili wenye rangi nyeupe na nyeusi wapo zizini wanakamuliwa na wakulima wawili. Ndoo zinazotumika ni tatu moja ni ya rangi ya chungwa na mbili ni za samawati , watu kadhaa wamo pembeni wanatazama.

Mkulima amevalia aproni ya kijani kibichi na gumboots , anakamua ng'ombe wake. maziwa yanaingia katika ndoo nyeupe.Ng'ombe amefungwa miguu ya nyuma. Zizi la ng'ombe limejengwa kwa mbao na mabati.

Kina mama wawili wapo katika shamba la ndizi. Mmoja anakata ndizi kutoka kwenye mgomba wake. Mwingine amebeba mtoto mgongoni. Nyuma yao kuna bango la benki ya KCB. Kuna watu wengine wanne shambani humo.

Shamba la ndizi ambalo lina mandizi ambayo yamekomaa na mengine ambaye bado ni machanga.

Ndizi zilizo iva zenye rangi ya manjano zipo kwenye sakafu na zingine zipo kwenye kreti sakafu ni nyeupe, kreti ni ya kijivu na ukuta ni mweupe.

Mwanaume ameinua mojawapo ya ndizi kubwa, zilizowekwa chini. Mama mmoja amejifunga leso kiunoni, ameinama kwenye ndizi hizo. Gari lakusafirisha ndizi, lipo pembeni, likiwa limefunguliwa milango.

Ng'ombe mweupe anakamuliwa na mkulima ambaye amevaa kofia, nguo nyeusi na malapa miguuni. Maziwa yanamiminika kwenye jagi nyeupe. Zizi limetengenezwa kwa miti.